Mimea imepandwa mingi shambani pa mkulima. Ambapo kuna ndizi na mahindi yaliyomo humu. Rangi ya mchanga iko nyekundu. Hakuna mbolea ya kutosha humu.

Mama amevuna ndizi zake kutoka shambani ameyaleya karibu na barabara ili aweze kuuza, anaangalia mununuzi wake Kwa vile wanaongea, nyuma yake kuna migomba ya ndizi iliyosimama shambani.

Liche limepangwa sakufi limeiva. Limepangwa sakafuni ili kupelekwa sokoni kupata pesa za kila siku ili kujiendelesha maisha yao.

Mkulima yumo kibandani cha ng'ombe. Ameifunga vizuri na nyororo, ili isiwe inatingizatingiza, akiwa anataka kuiosha, pamoja na kukamua maziwa.

Afisa mkubwa anafunza wenzake wakiwa wanatazama vile wanaweza kugandaniza maziwa kwa chupa kubwa ili watu wapate kunywa wengine kuchukua sokoni.

Maziwa mala yaliyogandanishwa yamewekwa kwenye sahani ili watu waweze kutumia na kukunywa, mwili wao usikie vizuri na kuwa na afya nzuri.

Wadudu wamekula mahindi shambani mwa mkulima ambayo huwa ni tegemeo lake. Chini yake kuna mboga alizozipanda kupitia njia ya mistari.

Chakula jema cha mkulima. Amegandanisha maziwa, ameweka kwa sahani ili kukunywa pamoja na kukulia ugali kando yake kuna meza kubwa aliyowekelea juu.

Mkulima anapima maziwa yake kwa ndoo nyingi ili kupeleka sokoni na gari yake nyekundu kuuza kupata riziki yake ya kila siku.

Ndizi zimepandwa vizuri, shambani kwa mkulima, Yako na vya afya nzuri. Ni mchane bado hayajakomaa na kuzaa watoto ili wachukuliwe sokoni, kuleta pesa za kujiendeleza kimaisha.

Mkulima huyu yumo shambani pake ameangalia mazao yake ya ndizi na kufunika pamoja na karatasi ili ndege pamoja na wanyama wasifikie kula lile ndizi kabla ya kukomaa.

Ugawaji wa maziwa nyumbani pa mkulima ambapo anakagua ili ayachukue sokoni. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba chupa za maziwa.

Pomoni pa mkulima, pana ng'ombe kubwa alizoweka ndani zinakula nyasi. Anajaribu kuzifungia kamba shingoni, ili aweze kuzifungia. Zingine zimewekewa nyororo.

Uwanjani pa mkulima, mnao banda kubwa ametengenezea ng'ombe zake mahali anakunywia maji pamoja na kukamuliwa, kuna banda la mabati lililo kando hapo.

Shambani pa mkulima mna ndizi ambalo limeivia na komea hapo, ameieta pumoni mwake ili aweze kuivisha na kuchukua sokoni. Kando yake kuna mti uliosimama.

Furaha iliyoje wakati watu wanatumia mikango kwa pamoja ili kunywa maziwa yaliyowekwa kwa sahani sakafuni. Chini yao kuna mchanga uliolainishwa chini.

Lishe bora kwa wakulima ambao ngombe zake ziko uwanjani ameweka chakula ndani ya gurudumu la gari ili waweze kupendana. Nyuma yake kuna chumba kubwa kulichotengenezewa mabati.

Ndizi zimewekwa juu ya gari ambazo zimevunwa na mkulima ili kuchukua sokoni kuuza kuoata pesa zake za kumwendeleza maishani mwake kila siku.

Mbegu hutengenezwa na kuhifadhiwa namna hii ambacho zimewekwa kileleni kwa jikoni mnamo moshi na joto zinawaka ili zikauke haraka mkulima aweze kutumia kwa kupanda shambani mwake. Kibuyu kimewekelewa juu ya mbao.

Nyumba pamoja na shamba ya ndizi, imepangwa katika mistari mizuri imetoa mazao mazuri, nyasi ya ng'ombe pamoja na mbwa ziko kando ya uwanja.

Maziwa yanakamuliwa pumuni pa mkulima ambapo ngombe iko imefungwa na kamba ili isitingize na kusumbua wakati anapokamua, nyuma yake kuna ngombe zingine zimesimama.

Mazao mazuri kwa mkulima huyu. Yumo sokoni pamoja na ndizi zake. Anazitangaza wazi zipate kununuliwa nyuma yake kuna migomba kubwa iliyosimama kando ya nyumba.

Mkulima ametengeneza boma kubwa la ng'ombe shambani pake . Amegawa mahali zinakulia na kulala . Hawatembei wamo humo ndani ili kukingwa kiangazi kikubwa cha jua .

Ndizi lililo shambani kwa mkulima inatoa mazao mazuri liko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuleta pesa za kutumia kila wakati.

Upangaji wa ndizi sokoni vizuri. Mkulima ameyaleta na lori kubwa ili yaweze kuuzwa na kupata mapato yake. Rangi ya ndizi iko kijani kibichi.

Watoto wamekithiri shambani pa mkulima ambapo, ambapo wanakula mahindi yake, na kuacha yakiwa duni, anaonyesha watu ili waweze, kumsaidia, kwa kunyuyiza dawa.

Mkulima yupo pomoni mwake ambapo anaangalia ng'ombe zake vile zinapita kwa mistari ili waingie kibandani waweze kukamuliwa. Nyasi iko chini wanayokula pamoja na miti iko nyuma yake.

Mama ako shambani mwake anaangalia mimea vile imemea vizuri sana na kupendeza sana kwa kila siku.

Ndizi lililo shambani kwa mkulima limetoa mazao mazuri ili kutumiwa ingine kuchukuliwa sokoni kuleta pesa za kujiendelesha maishani.

Si, ambalo liko shambani, limeta, mazao, mazuri, limewekewa muti, ili kuikinga isipeperushwe na, upepo, humo, shambani, kwao.

Ng'ombe iko kibandani chake mahali inakamuliwa , mkulima ameiwekea mashine ya kukamua ili aweze kupata maziwa ya kutumia ingine apeleke sokoni apate pesa zake.

Shambani ambapo ndizi zimepandwa pamoja na mimea mingine kama vile kunde ambapo kuna kiangazi kali huku .

Ndizi limeiva limewekelewa juu ya meza. Lipo tayari kuliwa ama kupelekwa sokoni kuuzwa Ili mkulima apate mapato yake ya kila siku.

Malishoni, ambapo mkulima ameweka kando mahali ng'ombe zake zinakulia nyasi ,amejenga jibanda jidogo ambalo ametengeneza tanki kubwa wanakunyia maji, mtungi iko kando.

Mkulima anaangalia ndizi yake shambani vile imemea vizuri na kuweka mapato mazuri ili apeleke sokoni auze apate riziki yake ya kila siku.

Bomani pa mkulima anatengenezea ng'ombe zake banda kubwa ambalo wanakulia na kulala humo . Njia imetengenezwa kutoka kwa lango kuu kuelekea mbele. Imetengenezwa na aina ya mabati.

Matokeo mbaya kwa mkulima ambapo ndizi zake zimeanza kukauka kutoka chini kwa kuwa hakuna mbolea safi wadudu wamekula kutoka kwa mchanga nyuma yake kuna miti mirefu iliyoweka kivuli kwa ndizi.

Kudondolewa kwa ndizi hili huonyesha vile inabaki na madini mema mwilini ambapo mkulima anaonyesha jinsi ya kukula bila kutoa maganda yote.

Malishoni ambapo ngombe wazuri wametulia walio na afya bora, maji yamewekwa masafi ili waweze kutumia, juu yao kimetengenezewa mabati yanayozuia mvua pamoja na jua Kali.

Mkulima amewapanga ng'ombe zake vizuri . Amewatengenezea njia ya kuingia na kutoka pomoni Ili wasiwe wanapigana wakati wanatoka na kuingia humo ndani.

Mkulima amekaa mazao yakebya ndizi kutoka shambani ili kuweka pamoja achukue sokoni auze na apate pesa za kumwezesha kuendeleza maisha yake vizuri.

Shughuli za biashara za ndizi sokoni kunamo mkulima ameleta ndizi zake na kupanga mbele huku mama anaendelea kuwa nyuma yake kuna pilka pilka za watu wanaonunua kuuza bidhaa sokoni.

Wakulima wako na ng'ombe wao wawili. Wako na maji, wanaosha wanyama wao ili wasipatwe na magonjwa mbalimbali.

Wakulima wamo uwanjani mwao. Wako na ng'ombe wao. Wanawawekelea mashine ya kukamua maziwa ili wauze ingine watumie ili kupata riziki yao ya kila siku.

Shughuli za biashara zimenoga humu sokoni ambapo wamama wameleta ndizi ili wauzie wanunuzi. Wamo kwa vikapu vyoa ili wachukue nyumbani.

Mkulima huyu anachuchuka maziwa yake kwenda kwa plastiki, ili aweze kuyauza yakiwa masafi. Ingine atumie apate riziki yake ya kila siku.

Kuifadhiwa kwa maindi zinazotumiwa kama mbegu ili mkulima aweze kupanda zinaifadhiwa kwa namna hii ambazo zinawekwa jikoni moshing inawaka pamoja na joto zikauke.

Mama huyu mkulima amefurahia jinsi amevuna mimea wake wa ndizi kupata mazao mazuri ameyapeleka sokoni na kuyauza ili apate riziki yake ya kila siku.

Chakula cha ngombe aina ya nyasi iliyotengenezwa vizuri Kwa madhini mazuri uko dukani, yamewekwa Kando ili kupatiwa zikule na kuleta madini mazuri mwilini.

Mwiko umo ndani pa maziwa yaliyogandanishwa, yamewekwa sahani ili kuyakoroga yakuwe rahisi ndiposa yapate kukunyiwa.

Mkulima amefunga ngombe yake kibandani mahali ambapo anamkamulia ili ampatie maziwa ya kumudu na wengine ya kuuza ili ajiendeleze maisha yake.

Uwanjani pa mkulima, mama anadondoa ndizi ili aweze kupika. Nyuma yake kuna mbegu za ndizi ambazo zimepandwa kwa wingi pamoja na miti inayoshikilia mbegu isiweze kuanguka.

Afya bora kwa ndizi za mkulima shambani ambapo matawi yanameta meta kwa rangi ile ya kijani kibichi ambapo anaendelea kupanda mengine kutoka chini.

Shambani mwa mkulima, ambamo mahindi yamepandwa. Wadudu wamekula matawi yake, na kuwacha mahindi bila kukuwa na afya nzuri hapo ndani.

Furaha iliyopo jumbani pa mkulima ambapo ameweka sahani za plastiki zilizokatwa kutoka kwa vibuyu kuwekea kila mmoja maziwa ya kukula wengine wanasimama wanaangalia yeye, wengine kando wako na tabia ya kuangalia.

Mazao mazuri shambani pa mkulima ambapo anaonyesha jinsi mahindi yake imeweka mizogoro mikubwa pamoja na kutumia karatasi hizo kupatia wanyama kama ngombe.

Kikombe kubwa cha kupimia maziwa ambapo ameweka kidogo ili kuyaona kama yamegandanisha , ameweka dawa ndani pamoja na kupima kwa macho . Nyuma yake kuna kabati zilizobeba dawa nyingi.

Afya bora kwa ng'ombe za hawa wakulima, ambapo ameziweka viwandani ili kuwaosha kwa kuwanyunyizia dawa waweze kuwa na ngozi mzuri pamoja na kuongeza madini mwilini mwao.

Wakulima wamo sokoni. Kila mmoja anapanga ndizi zake vizuri, ili aweze kuuzia wateja wanaopita, na kupata fedha ili kujiendeleza kimaisha.

Ng'ombe wamo kibandani mwao. Mahali wanalala, kula na kunywa, ambapo mkulima amewawekea mahali safi, vizuri sana. Hakuna, uchafu unaowaathiri huko.

Nyumbani pa mkulima. Anaonyesha jinsi ambavyo walikuwa wanapita Ugali na kuweka ndani ya kitita, ili kukula kutoka ndani. Kando yake, kuna sufuria kubwa iliyo sakafuni.

Mshangaa wa mkulima shamabni kwake ambapo ameona ndizi zake zimetoa mazao mazuri, ziko kwa mistari, migomba imesimama vizuri na kufurahia.

Ngombe za mkulima zimo katika mahali panapotupwa taka lakini wanaendelea kusanya na kukula vitu ambavyo wanaweza kula na kumudu maishani mwao.

Ndizi lililokatwa na mkulima ameivisha na anataka kuchukua sokoni kuuza. ili apate pesa zake za kujiendeleza maisha yake ya kila siku bila kuogopa.

Mashine nzuri ya kukamua ng'ombe amefungwa bandani pake mkulima anafurahia kwa kutoa chakula chake cha usiku, kando yake kuna miti iliyowekwa pamoja.

Mimea inaonekana shambani pa mkulima, mchanga uko kwa rangi nyekundu ambayo haina mbolea ya kutosha mahindi pamoja na ndizi yamepandwa shambani humu juu angani kuna mawingu.

Wakulima wamefurahia kupanga ng'ombe zao pomoni, ili kuwazuia wasisukumane wakati wanapopewa nyasi na kukamuliwa vizuri sana.

Ng'ombe ya mkulima, imefungwa kamba katika mti wake uwanjani. Imepatwa na shida ya kuwa na vipengele mwilini mwake mzima.

Ndama wamo vibandani humu. Wakulima wamewatengenezea pahali pazuri. Wanametameta na kuleta mizao mizuri moyoni mwake, hasa wakipelekwa sokoni wanauzwa vizuri.

Shughuli za ndizi sokoni ambapo wakulima wameyalete sokoni ili kuyapanga wanunuzi wapate, wengine wako kando wanaangalia lori hizo.

Pomoni pa mkulima kuna mashine ya kukamua ng'ombe. Ambapo ng'ombe wamefungwa ili waweze kuleta maziwa. Jumba hili limetengenezwa na matofali yaliyo lainishwa.

Mkulima anaonyesha watu jinsi ya kutoatoa ndizi na kulikuwa hivo, bila kuchemsha kwa moto na kuwa na madini muhimu mwilini, ili usipate magonjwa mengi.

Mkulima yumo bandani pake mahali amefuga ngombe na kukamua maziwa kwa kutumia njia ya mikono ili apate ya kumuendeleza kimaisha ingine ya kuuza ili apate pesa.

Mkulima yuko shambani. Mazao yake ya mahindi yako vizuri. Imekomaa kwa kufuriwa ili achukue chumbani na kudongoa kupata mapato yake ya kila siku.

Mkulima yumo kipandani chake cha ng'ombe mahali ambapo anakamulia maziwa yake na ndoi iliyowekwa miguuni ili kupeleka mazwa sokoni na kuweza kupata riziki yake ya kila siku.

Dukani ambapo maziwa yanauzwa. Wakulima wameleta maziwa na lori yakiwa yamepakiwa katika mitungi mingi ili kuyapima na kupata pesa zao za kujiendeleza kimaishani mwao.

Furaha ya mkulima shambani mwake ambapo amejenga boma kubwa la ngombe ,amegawa Kando na Kando ili wasifungane humu ndani, pamoja na kuwapea nyasi.

Wakulima wamo sokoni ambapo wamekamua maziwa yao na kuyaleta humu wauze wapate pesa za kujiendeleza kimaisha mwao na kupata madini ingine ya ng'ombe kumpelekea.

Lishe Bora chumbani la mkulima ambapo, mdomoni pa ngombe amekata nyasi nyingi . Wamekula wengine wamechoka Hadi wamelala ili waweze kupumzika.

Mkulima yupo kibandani pa ng'ombe. Anajaribu kuikamua pamoja na mashine yake ili apate maziwa ya kutumia ingine achukue sokoni apate pesa zake.

Upandaji mzuri kwa shambani pa mkulima. Ambapo ndizi zake ziko kwa laini ingine zimetoa mazao mazuri, kwa kutoa ndizi ambalo limekoma.

Kifaa ambacho kimewekwa na mkulima ili aweze kupimia maziwa yake kuyapeleka sokoni na kupata pesa zake aweze kutumia kila wakati.

Ugawaji wa maziwa unaendelea chumbani pa mkulima ambapo ameyawekwa kwa chupa kubwa, nyuma yake kuna chupa ndogo alizoweka mezani zimebeba maziwa.

Jua kali inaonekana shambani pa mkulima ambapo mimea yake imeanza kutoa maji ili mazao yamekuwa chache. Nyuma yake kuna mahindi iliyopandwa pamoja na mchanga kuwa nyekundu.

Wakulima wamo ofisini pamoja na madaktari. Wanapima maziwa na kuyaweka katika karatasi ndogo ndogo na kupeleka sokoni kuuza.

Ng'ombe zimefungwa na mkulima ili waweze kukamiliwa na kuchukua maziwa sokoni, ingine ya kutumia waweza kupata riziki yao ya kila siku kwa pamoja.

Shambani mwa mkulima ambamo amepanda ndizi zake kwa mistari na kuzipalilia vizuri ilikuvutia anayetazama kutoka kwa umbali.

Mkulima huyu, amepanga ng'ombe zake vizuri sana kwa mistari, ili waweze kula nyasi bila kusukumana na kupata maziwa yake ya kila siku, kupeleka sokoni.

Upangaji wa wanyama ngombe, pomoni mwa mkulima umeleta furaha mzuri, jengo kubwa lililo na mabati ambalo linazuia jua na mvua kuingia ndani ili kuwapatia lishe bora.

Matembezi ya wakulima chumbani pa afisa wao. Ako na aina nyingi za dawa na mbegu zilizouzwa Ili kupatia wao waende watumie pamoja na kupanda shambani.

Ugonjwa wa mahindi shamani pa mkulima yameathiri mahindi yake. Ameonyesha wazi ili aweze kusaidiwa kupata dawa aweze kunyunyuzia.

Upimiaji wa maziwa pomoni pa mkulima ambapo anawawekea maziwa ili waweze kuchukua . Maafisa wako nyuma yao ili kukagua kama yako safi.

Mkulima amemleta mteja wake maziwa na kupima kwenda kwa ndoo, ili aweze kuuza na kumpatia pesa zake, apate riziki yake ya kila siku.

Mkulima amevuna ndizi zake na kuzipeleka sokoni ili auze apate mapato yake ya ukulimaji na kupata pesa ambazo zitamdumu maishani.

Mkulima mmoja mama yumo katika ndani ya kibanda chake cha ng'ombe, ili kuwaoosha kuzuia kuambukizwa na magonjwa mbalimbali, na kuwazuia wasiwe wagonjwa tena.

Dukani kubwa, mnamo wakulima wengi ambao wamekuja kupima maziwa yao. Ili wamwage watu waweze kununua kutoka humo na kuongezwa matini.

Lishe bora kwa mkulima ambao wameweka ndama zao kwa vibanda, ngombe wakubwa wamo ndani ya banda kubwa, chini ya sakafu kumeoshwa vizuri na imetengenezewa chuma zilizopita kando yao.

Furaha iliyopo kwa mkulima panapo maziwa mala ambayo amegandanisha kwa nyumba yake , ameweka kwenye sahani ili aweze kutumia , ingine apeleke sokoni apate mapato yake.

Ndizi tamu zimepangwa na mkulima uwanjani hapa hili aweze kuchukua sokoni zinunuliwe na kupata pesa hilo ajiendeleze kimaisha mwake.

Ufugaji mzuri pomoni pa mkulima. Ambapo amefuga ng'ombe yake kibandani na nyororo. Mbele yake, kuna nyumba kubwa iliyojengwa vizuri. Yeye amesimama kando yake.

Madini mema hutokana na kutototoa ndizi nyumbani kwako. Mkulima anaonyesha jinsi ya kuweka vizuri kwa kukula ili kuleta madini mema mwilini.

Mkulima anaonyesha mahindi yake vile yamekuliwa na wadudu na jinsi yake ya kuzuia hao wadudu. Ni kunyunyizia dawa ili wakufe wasikuje tena kukula mahindi yake.

Mavuno mazuri kutokana kwa wakulima ambao wameanika kote kote ili wapate kuwakwa jua, maafisa wamo karibu wanapiga picha ili kueneza uchumi.

Kibandani cha ng'ombe. Mkulima amefunga ng'ombe yake kwa kamba ili aweze kumkamua kwa njia ya kutumia mashine, na kupeleka maziwa yake sokoni, ingine kutumia, ili kujiendeleza kimaisha.

Mbegu za kupanda za ndizi ziko katika hali nzuri ya kupanda, na kuwekwa sokoni kila mkulima apande apate mazao yake na kuuza sokoni.

Uwanjani pa mkulima, mnamo ng'ombe ambao wanakula nyasi kutoka kwa gurudumu la gari waliowekewa. Nyuma yake kuna nyumba kubwa iliyojengwa kwa mabati pamoja na matofali.

Shughuli za kuleta ndizi sokoni zimenoa sana. Lori mbili zimebeba ndizi. Wakulima wanaendelea kutoa ili kupanga pamoja. Wanunuzi wako kando kuangalia kwa makini.

Mukulima, ameyapeleka ndizi, zake, sokoni, mununuzi hako anakagua ndizi zake, ili, apate peza za kumwenderesha kimaisha mwake.

Shambani pa mkulima mnamo mazao mazuri. Mbolea imewekwa Ili kupatia ndizi madini mema na sura ya kupendeza wanapoangalia.

Pomoni pa mkulima, mna nyasi zilizokatwa na kuwekwa kando ya mlango unayopitia, kuenda shambani. Kuna ndizi kubwa kubwa zilizopandwa na kutoa mazao mazuri. Nyuma ya ndizi, kuna mahindi iliyopandwa, ili watu waweze kutumia.

Biashara barabarani, mkulima ameleta maziwa yake, ili yaweze kununuliwa na kuchukuliwa kuenda kuuzia wengine, ameandika maziwa yake jinsi yametoa kiwango, baiskli imebeba mitungi kubwa ya, maziwa.

Malishoni pa ng'ombe ambapo mkulima ameweka gurudumu la gari kuwawekea nyasi nyuma yake kuna nyumba kubwa iliyojengwa na matofali pamoja na mabati kumalizia.

Mkulima, ako na ng'ombe zake, anakamua maziwa ili aweze kutumia, ingine aweze kuuza, ili kuendeleza maisha yake ya kila siku.

Wanunuzi na wauzaji wamo sokoni, panapo ndizi mingi zimepangwa kwa mistari wengine wanakata na kuweka ndani ya viondo hili wachukue nyumbani, mifuko imepeperushwa juu.

Matokeo mabaya kwa mchanga wa mkulima ambapo ndizi hazina sura nzuri, matawi yameanza kukauka kutoka chini, miti imepandwa nyuma ili kuleta kivuli kwa mimea hiyo.

Mukulima, pamoja na ngombe, zake, ziko katika kipanda, mahali zinakulia nyasi ili, kuendeleza maisha yao ya kila, siku.

Ya ndizi iliowekelewa mbolea ya ng'ombe ili kua na afya nzuri pamoja na kutoa mazao yaliyo mema kuchukua sokoni yanakua yanavutia vizuri muno.

Ndizi za mkulima zimo shambani mwake ambazo zinametameta ziko karibu kuleta mazao mazuri na mvuno unaovutia kwa wateja wake sokoni.

Wakulima wamo katika chipanda kubwa la ng'ombe wao ilikuwaona na kudadisi kua wanakula vizuri, afya yao ni nzuri, wamekunywa maji na mahali wanalala ni pazuri mno.

Mkulima huyu anachanganye dawa zake pamoja na kueka iko kuchukua shambani amwagilie mimea take itoe mazao mazuri ,ili achukue sokoni na kuuza vizuri.

Wakulima wamochumbani pao ambapo wako na mashine inayopima maziwa pamoja na kuchuchuga vizuri kutoka kwa chupa kubwa iliwaweze kuchukua sokono ingine watumie.

Lishe bora na afia nzuri kwa wanyama ambao mkulima ananyunyuzia na kuwaosha ili wadudu watoke ndani ya kibandani uwanjani pake.

Bidhaa za mkulima zimo sokoni mahali ambapo anauza. Na kupata pesa zake ili kujiendelesha kimaisha, na kupata na kupaata riziki ya kila siku.

Furaha mpwito mpwito kwa mama huyu mkulima amesimama shambani pake ameshikilia ndizi lililotoa mazao mazuri mengine yako yanameta meta kwa majani yaliyo sawa.

Mukulima, mama yupo shambani, pake, anaonyesha watu vile ndizi zake zimetoa mazao mazuri, ili kupeleka sokoni na kupata pesa, za kujiendeleza, kwa maisha yake.

Mkulima amegawa ndizi yake tamu ili kumwezesha kuuza kwa kibanda kimoja kwa bei yenye iko sawa kulingana na mapato yake ya kila siku humu ndani.

Mkulima amefunika ngombe zake kwa mashine ya kukamua ili apate maziwa achukue sokoni anunue bidhaa zake za kujidumu maishani mwake.

Mafunzo mema ambayo mkulima anaonyesha jinsi ya kudondoa ndizi na kula likiwa mbichi ili kuongeza madini mwilini wa binadamu.

Wakulima wamepeleka maziwa yao sokoni ili kuuza kwa wateja wao na kupata pesa ili kujimudu kimaisha na kupata riziki yao ya kila siku.

Mkulima anaosha ng'ombe yake Ili asiweze na wadudu. Ngozi yake iwe laini Ili iwe ya mvutio akipeleka sokoni huwa anasitasita lakini sasa akiosha hawezi sitasita.

Furaha ya mkulima chumbani pake ambapo amegandanisha maziwa kwa kuweka kwa sahani ili aweze kuyala pamoja na wali, ingine kwa kunywa. Amewekelea juu ya meza kuonyesha wengine.

Chumbani kubwa ambapo ng'ombe anakamuliwa na mkulima. Mashine imewekelewa kwa ndoo kubwa ili kukamua ng'ombe, mbele yake kuna pana kubwa analowekewa nyasi na kukula.

Shambani pa mkulima mna mimea aina mingi aliyopanda huko. Ndizi , mahindi pamoja na nyasi zilizo kando. Miti iko nyuma yake inayometameta.

Mazao mema shambani pa mkulima ,ameyavuna ndizi zake zote na kuzpanga sawasawa ili achukue sokoni apate riziki yake. Chini kuna mchanga ,mvua haijanyesha.

Ukaguaji wa maziwa chumbani pa mkulima ambapo anachemsha kupitia mto wa jiko, kando yao kuna dirisha kubwa inayoleta hewa ndani.

Furaha ya mkulima ambapo amevisha ndizi yake chumbani humu, amepanga Kwa pakiti ili aweze kuyachukua sokoni na kupata pesa ili kujinufaisha maishani mwake.

Ndama wamemetameta pomoni kwa mkulima ambazo zimezaliwa na mama wao wakubwa, wamo katika kibanda kikubwa kilicho tengenezwa na chuma zilizo pakwa rangi ya kupendeza.

Shambani pa mkulima mna ndizi nzuri zilizovunwa, ili ziweze kuchukuliwa sokoni. Ameziegesha kando za miti ili zikauke maji, zingine zimeivia huko.

Mchanga mzuri kwa kupanda mbegu. Mkulima yupo shambani. Nyuma yake, kuna ndizi zilizomea vizuri. Kando yake, kuna nyumba kubwa iliyojengwa kwa matofali.

Maji safi ya kunywa yamewekwa hapa ambapo ng'ombe wanakunywa na kutoka , wengine wamelala , boma limetengenezewa mabati ili kuleta mwangaza ndani.

Furaha yamkulima ni kutokana na mazao anayopata kupitia njia ya kupanda mimea. Ndizi limo katika mgomba wake halijakatwa kutoka shambani liko karibu kwa kukuliwa pamoja na kuuzwa.

Mengi mazuri hutokea panapo mkulima ako na furaha ameweka ngombe yake kibandani kuikamua pamoja na kikombe kikubwa, amechuchuma chini miti imejengewa kibanda.

Usafirishaji wa ndizi kuelekea sokoni amabpo mkulima ametumia gari ili kuyapeleka haraka na kuuzwa. Nyuma yao kuna miti iliyo kando ya barabara.

Matawi mengi yametandikwa shambani pa mkulima ili aweze kuekelea ndizi alizokata ili zisichafuliwe pamoja na kuzipea mwavuli mzuri. Wakulima wamo wanahesabu ndizi hizo.

Mahindi yaliyofungwa kwa laini jikoni pake anapowashia moto ili kuhifadhiwa kama mbegu atakayokuja kutumia wakati atakapo kuja kupanda shambani mwake.

Kina mama wamo hospitalini. Wanauza ndizi zao tamu pamoja na ndizi kubwa Ili wapate pesa zao za kuendelesha kimaisha vizuri sana.

Lori kubwa limeleta maziwa mengi kwa mkulima huyu ambaye akona duka ya kuuza maziwa. Anapima na kuchuchua kutoka kwa mitungi ili aweze kuuzia watu.

Chumbani pa mkulima pana ndizi ambao imeiva imepangwa kuchukuliwa sokoni ili kuleta mazao nyumba kubwa iliyopakwa rangi nzuri inaonekana.

Mashine ya kusoma iko nyumbani kwa mkulima ambayo anatumia kuekea maziwa iliaweze kuyapima kuyachukua sokoni ili auze apate mapato.

Mkulima alikata vipande vya vitinga ili kutumia kama vikombe kukunyia busaa, maziwa, chai na kuvivadhi vizuri kila mtu aweze kutumia.

Mazao mazuri shambani pa mkulima, ambapo migomba imesimama wima, pamoja na matawi yake ambayo yako kwa rangi ya kijani kibichi.

Mama anadondoa ndizi yake shambani pake, ili achukue apike nyumbani pake aweze kutumia na watoto ili washibe wasiwe na njaa kila wakati.

Mkulima yumo sokoni pamoja na ndizi zake tamu, ili kuuza ingine anaonyesha watu vile anapanga kwa bei yake, wapate kununua ili ajiendeleze kimaisha.

Maonyesho ya ndizi lililokomaa lakini alijaiva kote. Amewekelea sakafuni kwa mchanga, kunyesha watu vile inaonekana. Nyuma yake, kuna kibanda kubwa cha kupumzika.

Shambani ambapo kuna mimea ya ndizi, imetoa mazao mazuri, rangi ya shamba pamoja na mchanga wake ni nyekundu.

Maziwa mala yamewekwa kwa sahani, ili watu wapate kutumia na kunywa kwa ufasaha, ili kufurahia mazao yao. Ufugaji wa ng'ombe hapa mjini kwao.

Shambani mwa mkulima ambamo amepanda ndizi zake lakini zimefika wakati zingine zimezeeka na anachimba mashimo ili kuweka ingine mpya zimee vizuri.

Mkulima amevuna ndizi lake kutoka shambani, anatufunza vile tunafaa kulidondoa na kulila ikiwa mbichi hivo bila kuichemsha kwa sufuria pamoja na moto.

Mandhari ya sokoni ambapo mama anauza ndizi alizoweka juu ya kibanda anaongea na mnunuzi ili apate kununua nyuma yake kuna wapita sokoni ambao wanataka kukaribia ndizi zake.

Shambani pa mkulima amepanda mbegu nzuri ya ndizi, inayotoa mazao mazuri, amewekelea mti ili kukinga isipeperushwe na upepo. Kando kuna nyasi zilizopandwa.

Shambani ambapo ndizi zimepandwa kwa mistari mingi Sana. Ziko na rangi ya kijani kibichi. Wakulima wamo ndani , wanaangalia mimea yao vizuri sana.

Ng'ombe waliopitishwa ndani ya dawa ili kuoshwa mwili mzima wasiwe na maradhi pamoja na wadudu wanayowakula kwa ngozi yao na kuwaacha wakiwa wasafi.

Mkulima anamkamua ng'ombe wake kwa ndoo nyeupe ili apate maziwa ya kutumia ingine achukue sokoni kwa kuuza na kupata pesa zake za kila siku.

Mavuno mema shambani pa mkulima, ambayo ametoa ndizi zake shambani, amekata katika vipande vidogo vidogo, ameshikilia mti mbele yake. Nyuma yake kuna ndizi zinametameta humu.

Shambani pa mkulima. Mna ndizi kubwa iliyosimama na mgomba wake. Mkulima yuko karibu amefikia ili kupigwa picha pamoja. Akiweza kujifurahisha maishani pake.

Mkulima yumo shambani pake pamoja na watoto, anawafunza jinsi ya kuchimba shimo kwa kupanda ndizi mpya, ili ziweze kuuzwa na zingine kutumiwa kwa nyumba.

Mkulima yumo shambani pake anaangalia jinsi ndizi yake imengaa na kutoa mazao mazuri ili apeleke sokoni apate kuuza pesa na kujimudu kimaisha.

Shambani kwa mkulima, ndizi zimeungua kutokana na ugonjwa ulio ndani mwa mimea. unafaa kunyunyiziwa dawa ili wadudu watoroke, wengine wakufe wasiangamize mimea yake.

Duka kubwa limefunguliwa na wakulima ili waweze kuleta maziwa yao hapa na kuuza kila siku watu hutumia na kupata pesa zinazoendelesha kimaishani mwao.

Furaha iliyoje kwa wakulima ambapo wamo vibandani mwa ng'ombe wanakamua maziwa. Mbele yao kuna maafisa wa wakulima ambao wanaangalia vile ng'ombe inatoa mazao yake mazuri.

Chakula kizuri cha ngombe kilichowekwa humuni pa mkulima ambapo ngombe anatumia. Inawapatia madini mema mwilini pamoja na kuongeza nguvu.

Mkulima yuko shambani pake ambapo amepanda ndizi nyingi ili kuzuia nyuni wasikuje ndani na kusumbua ndizi zake . Ameweka mtego wa kufukuza wao mbali.

Lishe bora la wanyama ambapo wakulima wamo pamoja na ng'ombe zao kwa kibanda mahali wanapitia. Kando yake kuna malishoni pa ng'ombe ambapo nyasi zimepandwa vizuri. Kando na hapo, watu wamesimama wengine wanatembea.

Shughuli kubwa sokoni ambao ndizi zimepangwa, wanunuzi na wauzaji wako wanafanya biashara, mama wameketi juu ya gunia iliyobeba matunda nyuma yao ni pilkapilka a watu wanaopanga ndizi.

Shughuli za biashara zimenoga humu sokoni panapo baba anayeleta ndizi zake zokoni pamoja na gari. Mnunuzi yupo anakagua ndizi. Pilkapilka za watu wa kuuza na kununua humu.

Yametameta mazuri shambani Kwa mkulima ambapo amepanda ndizi nyingi kupitia njianya mistari, pamoja na mmea ndogo iliyopo ndani. Kando yake kuna chuma zilizopangwa vizuri.

Pahali pa mkulima ambamo amepanda ndizi nyingi ,zimetoa mazao mazuri sana ili apeleke sokoni kuuza ingine atumie kwa nyumba kupata riziki ya kila siku.

Chakula cha ng'ombe kimeanikwa hapa ambapo mashine ya kusiaga imetengeneza jenge nzuri ambayo ng'ombe watatumia kwa kulamba pamoja na kukunywa.

Mkulima yumo sokoni anamuuzia mteja wake ndizi pamoja na kumwoongeza vile vinakuwa tamu ili kupata mapato yake ya kila siku na kuendelesha maisha yake.

Kibanda ambacho ni kikubwa mahali, ambapo ng'ombe amefungwa, pamoja na kutengenezewa mahali anakunywea maji na kukulia nyasi zake, ili apate afya nzuri.

Mkulima yumo nyumbani mwake, ako na maziwa kwa ndoo ili aweze kupima kwa kibuyu apate kuyapeleka sokoni auze apate pesa ili ajiwezeshe kimaisha.

Mkulima ameleta ndizi zake sokoni ambapo ameyageza na kuyaweka vizuri ili mnunuzi akija apate yako yamepangwa vizuri.

Mkulima anaonyesha watu vile ametoa mazao mazuri kwa shamba lake ya mahindi, yamefanya vizuri na kumetameta yataleta faida nzuri kwa wateja.

Wanyama ng'ombe, wamo kibandani ambapo wanakulia nyasi, na kulala humo ambapo wamechoka kwa uwanja.

Mkulima ameivisha ndizi tamu na kuzipeleka sokoni. Amewekelea juu kwa vibanda vingi ili aweze kuuzia wateja. Ameonyesha mfano wa ndizi anazouza kwa bei nafuu.

Biashara imetanda shambani pa mkulima, mama anamkatia mteja wake ndizi, mengine yapo chini ya kuuzwa. Watu wamo katika pilka pilka za kupita, mchoro mkubwa uko nyuma yao ya kuelezea jinsi ya kuweka pesa Kwa benki.

Gari kubwa ya kusambaza maziwa kwa duka la wateja ya wakulima, imeleta maziwa na kupima kuwekwa kwa chupa, ambazo mkulima ataweza kuuza kwa bei nafuu kwa wateja wake.

Madaktari wawili wanapima maziwa kama yapo kwa Hali nzuri na wanachemsha ili kukunywa na ngine kupeleka sokoni ili kupata risiki yao ya kila siku.

Shambani pa mkulima, pamo mahindi ambayo amepanda usoni, ili aweze kumsaidia na kutoa mazao mazuri ya kupelekwa sokoni, ingine ya kutumiwa.

Mkulima moja amevuna ndizi lake kutoka kwa shamba, ili kuonyesha watu jinsi wanafaa kudondoa ndizi hizi. Kutoa maganda yote kwa kukula na kuchemsha kwa sufuria.

Ukamuaji wa ng'ombe, panapo ndoo inayobeba maziwa. Mama amechuchuma ili kukamua, nyuma yake kuna ng'ombe zingine ziko kwa vibanda, pamoja na miti.

Mkulima yuko shambani pake. Ameangalia vile mimea yake iko sawa pamoja na kupigwa picha humo shambani kwa kuwa amejifunza kitu.

Nyumbani pa mkulima mnamo sufuria kubwa inayopika chakula pamoja ili waweze kuyala, wamesimama ili kufurahia mazao yao mema.

Mukulima amevuna mahindi yake kutoka shambani, ili aweze kuyaanika na kudondoa, achukue sokoni ngine atumie, ili, kupata liziki yake ya kila siku.

Uwanjani mwa mkulima ambamo ametengeneza vibanda vingi vya wanyama wake wanakulia nyasi kama vile ng'ombe pamoja na kuweka nyasi na kulala umo ndani.

Furaha iliyopo pomoni ambapo ugali umepikwa na sufuria kubwa iliyo kando ili kuwekwa kwa uteo uliotengenezwa kwa njia ya kienyeji.

Wakulima wamama wawili wamevisha ndizi tamu pamoja na ndizi. Wamepeleka sokoni ili kuuza kupata pesa zao za kutumia na kupata mapato yao ya kila siku.

Mwanekano mzuri shambani mwa mkulima, ambapo amewekea ndizi zake mbolea ya ng'ombe. Kando na hapo, amechimba mtaro wa mfereji, ambapo maji ananyunyizia ndizi zake.

Mkulima anaosha ngombe yake ili wadudu watoke wampatie afya nzuri ili ngozi lowe lainibya kuvutia na wakulima wengine pamojanna kumpea mfuto ili akichukua sokoni inananunuliwa mara moja.

Shambani pa mkulima amepanda ndizi mbili kwa kila shimo. Amechimba shimo kubwa kubwa ili kupata nafasi ya hewa kupita vizuri. Amepalilia na kuweka nyasi kando yake.

Ndizi nyingi zimekatwa, kutoka shambani pa mkulima, ili azilete sokoni. Auze. Apate pesa za kutumia kwake kwa kila siku.

Muuzaji maziwa pamoja na mtu wa boda ,ako na mitungi, ananunua maziwa, anawekewa kwa chupa safi ili kuenda kutumia na kuuza, ili kupata riziki yake ya kila siku.

Sokoni ambapo wakulima wamevuna ndizi zao, na kuzileta mahali wanapouzia wateja wao na kupata riziki yao kila siku na kutumia.

Mavuno mazuri sokoni, ambapo mkulima ameleta ili auze, apate pesa. Nyuma yake kuna lori kubwa lililofunikwa karatasi.

Shambani pa mkulima. Kuna njia iliyopita kutoka juu kuelekea chini. Kando yake kuna ndizi nyingi zilizopandwa, nyingine zimeanza kutoa matunda. Mkulima amesimama hapa na kuangalia vile inametameta.

Mkulima huyu anapeleka maziwa yake sokoni kwa njia ya kuendesha pikipiki Ili afikie wateja, wanunue maziwa apate pesa ili ajiendeleze kimaishani mwake.

Ufugaji mzuri ndani ya kibanda ambapo mkulima anapitisha ng'ombe zake panapo usafi. Wamama wako hapo wanaangalia, kando watu wengine wanapita kwa nyasi humu ndani.

Matawi ya mgomba yametandazwa chini ili kuwekelea ndizi zilizokatwa kutoka kwa shamba ya mkulima. Mama yupo anapanga vizuri. Baba anaendelea kuhesabu. Mtoto anaendelea kuandika.

Ng'ombe wawili wako malishoni, ambapo wamekula nyasi na kushiba. Wamelala kabisa ili kupumzisha mwili wao.

Maelezo mazuri ya ndizi iliopo shambani ya ukulima ambapo inaonyesha vile iemtoa mazao mazuri na kupeleka sokoni ili aweze kuuza.

Ndizi imekomaa na kuivia shambani panapo pandwa na ukulima rangi yake imegeuka na kua manjano ya mgomba iko kijani kibichi.

Wakulima, wamama ,wamepika mchele kwa kusherehekea mapato yao ya kupanda na mazao yao ya kuvuna vizuri sana, ili wapate chakula cha kiwaendelesha, kimaisha.

Wakulima watatu wamo jikoni wanachemsha maziwa kwa sufuria pamoja na jiko. Mmoja wao anawaangalia, wengine wanatoa maziwa vizuri kwa utafiti.

Hizi, zimetolewa shambani na mkulima, ili kupelekwa sokoni kuuzwa. Ngine zimeiva kukuliwa hivo, pamoja na kuuzwa, ili kupata pesa za kila wakati.

Dukani la mkulima panapo afisa mmoja ametembelea na kitabu ili kukagua maziwa nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa ngombe.

Shambani kwa mkulima ambapo amepanda mahindi pamoja na ndizi, huku kwingine kumekaa jeupe sababu ya kuwekelea ule uchafu aliong'oa kutoka kwa ndizi zake.

Lishe bora la wanyama. Ng'ombe ambao wako kwa kibanda chao kikubwa mahali wanakulia chakula. Mbele yao kuna mkulima mkubwa. Ako na gunia ambayo imebeba nyasi za ng'ombe.

Uwanja umekapa ndizi za mkulima shambani, ambapo haijatoa mazao mazuri. Nyuma yake kuna majani ya ndizi, ambayo hayapendezi.

Biashara zimetamba shambani humu mama anauza ndizi zake , baba anapita ndani ili kutembelea mimea yake chini huku kuna ndizi zilizokztwa na kueka mahali pa kuuzwa .

Duka kubwa lililo kando la barabara ambayo iko na alama juu; kuonyesha wakulima wanafaa kununua maziwa kutoka huku ambapo maafisa na wateja wako wanakaribia mwanabiashara huyu kwa kumdadisi na kuwauzia maziwa.

Ndizi zimevunwa kutoka shambani pa mkulima, zimeekelewa ndani ya gari ili kuchukulia sokoni na kuuza kupata mapato yake ya kila siku ili aweze kujiendelesha kimaisha.

Mkulima yupo pomoni. Amefuga ng'ombe yake kwa kamba. Anamkamua kwa ndoo ili aweze kupata maziwa. Kando yake, kuna ng'ombe wengi waliosimama na kungojea zamu yao.

Mkulima yupo shambani pake. Anaangalia ndizi zake zenye zimetoa mazao mema. Moja imetoa mbegu nzuri. Anatabasamu. Nyuma yake, kuna chumba alichotengeneza pa kuingia joto.

Matawi ya ndizi shambani yanametameta vizuri, yako mapana kwa kiasi ilhali ameweka mbolea ya akutosha ili yawe na afya bora.

Wakulima hawa wamekutana barabarani, ambapo mmoja ananunua maziwa na mwingine anamuuzia. Amebeba kwenye jerikani zake juu ya pikipiki kuchukua kuuzia wengine.

Mkulima, yupo malishoni pake ,pamoja na ng'ombe zake. Amezitengenezea banda ya kujikinga joto, la jua. Nyuma yake kuna uchafu wa nyasi ambazo wanakula zimekauka, mbele ya ng'ombe kuna miti iliyo karibu.

Ndizi kubwa imetoa mazao mema ambalo linametameta. Mkulima yuko tayari kwa kutoa Ili aweze kuchukua atumie ingine achukue sokoni.

Ndizi hili shambani pa mkulima liko katika hali mbaya, ambalo halipati jua la kutosha. Mbolea iko chini iko na maumivu sana. Matawi yamelala.

Mkulima yuko shambani pake, anapanda mbegu za ndizi, ili ziweshe, kumea haraka, ako na piki piki iliyo karibu na yeye, watoto wanamwangalia, mwingine amebeba mgomba kwala pande ngine.

Shambani hapa kuna ndizi ambazo ni ndogo zimemea vizuri. Mbolea iko kwa wingi, ziko na majani yanayotoa majani ya rangi ya kijani kimbichi vizuri.

Ng'ombe zinaoshwa na wakulima, ambao wameweka dawa kwa maji, ili kuwang'arisha vizuri. Nyuma yao, kuna tanki kubwa iliyobeba maji.

Mkulima ameshtuka na kushangaa namna ndizi zake zimetoa mazao mazuri shambani. Ana moyo mzuri na kujipimia vile anachukua sokoni.

Mkulima huyu yumo shambani pake. Ndizi zake moja imekomea juu. Anatabasamu na kuangalia aweze kutoa kwa mgomba, achukue akule nyumbani pake.

Nyasi imekatwa na kuwekwa chini ya mlango, nyumba iliyojengwa iko nyuma ya ndizi, ziko mingi mingi kwa shamba zinametameta.

Ndizi imetoa mazao mazuri, imesimama kwa mgomba wake, mkulima anaangalia na kutia moyo, anataka akate achukue chumbani pake na kutumia.

Mimea shambani pa mkulima inaonekana vizuri, ndizi pamoja na nyasi. Mahindi yamepandwa hapo. Amelima kwingine ili kuweza kuweka mboga.

Ng'ombe wanakula nyasi humuni hapo ambapo wapo katika vipanda. Mkulima anawaongezea nyasi ili wapate kushiba na mahitaji yao yawe sawa sawa.

Ndizi zimevunwa kutoka shambani kwa mkulima, zimeekelewa pamoja hapa na kuchukuliwa sokoni, chini yake kuna machanga na matawi yaliyo oza.

Mkulima huyu ambaye ni mama amebeba pambi na kuvalia nguo zote kwa jua . Ng'ombe wake wamo vibandani . Anawanyunyizia dawa ili aweze kuua wadudu pamoja na kuwatia motisha ya kukuwa na afya nzuri .

Mkulima huyu yuko shambani pake, amechuchuma kwa furaha ili atolewe picha. Nyuma yake kuna mahindi yaliyopangika kwa mistari, kando na hapo kuna mboga zinazo metameta.

Mkulima yumo pomoni pake, ambapo amepanga maziwa yake kwa jerikani nyingi. Ambazo anakagua ili aweze kuyachukua sokoni.

Shughuli za madhari sokoni wafanyabiashara wamewekelea ndizi pamoja na vitunguu, nyanya machungwa na vingine kwa kadhalika waweze kuuzia wanunuzi .

Shambani pa mkulima mna ndizi zilizotoa mazao mazuri. Zimo katika Hali mzuri, mbolea imewekwa kisawasawa. Imesimama na migomba yake kabla haija kauka.

Ngombe wako katika malishoni, ambao wametengenezewa panda kubwa ya kukulia nyasi, mukulma ako na chakula kingi, anazowapatia ngombe hawa, kando yake kuna mlango ulio tengenezewa chuma, pamoja na mabati.

Sufuria kubwa imechemsha maziwa, ambayo yamegandana na kuwekwa kwa neti ili yaweze kutunjukwa, magombi yake ingine ni supu tupu.

Nyasi imekatwa na kuwekwa karibu na mlango. Nyumba kubwa iko hapo imejengwa. Nyuma yake kuna ndizi zilizopandwa kwa shamba kubwa huku.

Maziwa yako yamesimamishwa kwa jerrycan zao, mzazi yuko anakagua na kumwaga kando, nyuma yake kuna mchoro wa ngombe uliopo wa kupendeza.

Ng'ombe wamo bandani pa mkulima ambapo amewatengenezea njia ya kuingilia na kutoka kibandani. Nje ya banda kuna nyasi alizoacha za ng'ombe. Amevuruta kamba ili kuwashika na kuwafunga.

Ng'ombe inakamuliwa na mkulima wake, yamefungwa kwa kamba na kuweka ndoo chini maziwa yamwagika ndani. Amechuchuma mfungoni mwa ng'ombe, kando kuna ng'ombe wengine wanatembeatembea.

Mama yupo pomoni mwake pamoja na ngombe zilizofungwa kwa nyororo zingine kwa kamba, ameziekea nyasi kwa vibanda mbali mbali ili ziweze kukula.

Ndizi nyingi zimepandwa shambani mwa mkulima, ambapo jua linawaka sana, mapato yanazaa hayajakuwa vizuri, mchanga umegeuka na kuwa rangi yenye haina mbolea.

Mkulima huyu ambaye ni mama ameketi chini kwa nyasi ili aweze kukamua ngombe, ako na kikombe kubwa, ameifunga vizuri miguuni pake ili isiweze kumpatia mateke.

Mimea mizuri inaonekana shambani pa mkulima kuna nyasi, ndizi pamoja na mahindi. Mchanga umechimbwa katikati humu ili kuleta harufu bora kwa mimea.

Mbolea imemwagiliwa ndizi shambani pa mkulima, amefunika na karatasi, maji inapita kando kando humu, mimea mengine iko mbali nayo imeekelewa hivi.

Ndizi zinapandwa shambani pamoja na mkulima, zinametameta na kungaa vizuri, ziko karibu kuleta mazao mema ili aweze kufurahia matokeo yake.

Ndizi zinaonekana vizuri na kutoa mazao mema shambani pa mkulima, amezipanga katika mistari vizuri zinazopatikana hewa mboea zinakimbia mchangani kila mahali.

Banda kubwa pa mkulima pomoni mwake ambalo limetengenezewa ngombe wengo walio na aafya bora, wamewekewa nyasi kila upande , hakuna yenye inanyanganya ingine , limetengenezewa mabati na mlango huko mbele.

Mkulima huyu amefunga ndizi lake shambani, na karatasi ili kuwakinga wanyama pamoja na ndege, wasikaribie kwa sababu imekomaa na kuivia humo. Kando yake kuna mimea mengine ambayo iko kwa hali safi.

Mkulima ananyunyiza ng'ombe yake dawa ili wadudu wakufe wanaomshikilia. Amevaa chuma ya nguo pamoja na pampu amebeba mgongoni. Juu yake, kuna mabati inayokinga jua kuingia ndani.

Mbinu nzuri za ndizi zimepandwa shambani na mkulima ambapo amepitisha maji kando yake na kuvuruta mchanga karibu waweze kupata unyefu na mazao yatakua mazuri.

Ngombe, wanachakura chakura kwa uchafu, wapate kukula, vitu vilivyo tupwa hapo, wanaangalia na kutazama, wengine wanatafuna, nyuma yake kuna lango kubwa lililo tengenezewa chuma.

Wakulima hawa wameleta maziwa kwa mpadani huu ambao wamebeba majerikeni zingine wanatoa juu ya lori yaweza kumwagwa na kupimwa yauziwe wateja.

Ndizi zimo njiani hapa, ambapo mkulima amevuna kutoka kwa shamba lake, ili kuchukua sokoni na kupata mapato yake ya kila siku.

Jua imetanda kabisa. Shambani pa mkulima kuna ndizi alizopanda vizuri. Ziko na mazao ndogondogo. Mchanga umegeuka na kuwa nyekundu. Nyuma yake kuna mahindi iliyopandwa.

Mama wameivisha ndizi zao tamu na kuzileta sokoni, wamezipanga kwenye banda kubwa kubwa ili waweze kuuza, nyuma yao kuna pilka pilka za wafanyi biashara.

Mbegu nzuri kwa wakulima wametengeneza kwa njia ya chekechea ndogo, ili wakulima waweze kuchukua shambani mwao na kupanda wapate mazao yao vizuri

Ngombe wamewekelewa mashine za kukamua, zipo pomoni na bandani pa mkulima, anataka maziwa, amezifunga miguuni nyuma kamba zimefungwa mbele.

Ndizi hili liko shambani pa mkulima limekomaa na kuifia mtini ambalo halijakatwa na kujukuliwa kutumiwa na wenyewe

Ndizi zikomea na kuivia shambani kwa mkulima, ambapo zinaweza kukatwa na kuliwa hapohapo pamoja na kuchukuliwa sokoni kuuzwa.

Maziwa yaliyogandanishwa yamo katika kichungi na kijiko kimetiwa ndani ili kutoa maji yaweza yakaliwa hivo mkulima anafurahia matokeo yake.

Mkulima yumo shambani pake, ambapo ako na ng'ombe anayo nyunyizia dawa, ameva chuma ya nguo pamoja na pampu aliyobeba mgongoni Ili aweze kuua wadudu.

Ndizi ndogo zimepanda shambani pa mkulima ambazo ameweka maji inapita kando yao. Ako na matumaini mazuri kwamba atapata mazao mema.

Ndizi za mkulima zimechomeka shambani mwake ambapo jua kali inawafanya wazimie hali yao ya maisha bila kutoa mazao mazuri.